Mtoto yuko kwenye chumba cha kusomea na ndani ya chumba hicho, tunaona vitabu kadhaa. Mtoto anajifunza kupitia kompyuta mpakato. Tunaweza kumwona mwalimu kupitia skriniye, yuko upande mwingine na mwanafunzi anaonekana akiandika madokezo.

Huku ni chumbani wa kusomea. Tunamwona mama na mtoto wake. Mtoto anasoma na kufanya kazi yake ya ziada naye mama anamsaidia ili kuhakikisha kwamba anaelewa na pia anamkosoa anapokosea.

Mtoto huyu anaonekana anasoma akiwa nyumbani. Anatumia kompyuta kusomea mtandaoni. Tunaona mwalimu upande mwingine wa kompyuta akifundisha kitu ubaoni. Mtoto amevaa vichwa vya sauti masikioni, na mkononi amemshikia kikombe, labda chenye chai ama maji.

Hapa tuna mwanaume ambaye anaonekana ameketi mahali ambapo panaonekana kama mkahawa , nyuma yake kuna rafu yenye vitu vichache , ameketi kwenye kiti kirefu na kuweka kompyuta yake ya mpakato juu ya meza . Kuzunguka meza kuna viti vingine vitatu virefu . Aonekana anasoma mtandaoni.

Msichana huyu anasoma mtandaoni. Amekaa kwenye chumba cha kusomea na kompyuta yake mpakato. Tunaweza kuona yuko kwenye darasa la mtandaoni kwa sababu tunawaona wanafunzi wengine wakiwa upande wa pili ingawa picha si safi.

Maktaba hii imejaa rafu za vitabu. Rafu hizi zimejaa vitabu za aina mbalimbali zenye masomo tofauti. Kuna picha kadhaa ambazo zimebandikwa ukutani na kuna mwanaume aliyeketi chini akisoma kitabu chake.

Hii ni makaazi ya wanafunzi ambapo yako ndani ya chumba, tunaweza kuona kitanda kilicho tandikwa vizuri sana, pia kuna dirisha lenye mapazio yaliyo tekwa vizuri. Tunaweza kuona maicrowavu na friji ndogo hapo.

Hiki ni chumba cha wanafunzi ambapo tunaweza kuona kitanda cha ghorofa ambacho kimetandikwa vizuri sana. Pia tuna rafu ambapo wanaweza kuweka vitu vyao kama vile losheni, mikoba, vitabu na kadhalika. Pia kuna meza ya kusomea na kiti.

Maktaba hii ina rafu nyingi ambazo zina vitabu tofauti tofauti. Tunawaona wanafunzi wamezingira meza wakitumia kompyuta kujifunzia mambo tofauti. Mwalimu amekaa pembeni karibu na mlango akisimamia shughuli ile.

Hapa ni darasani ambapo tuna mlango wa kuingia. Viti vya wanafunzi ambavyo vina pahali pakuwekelea vitabu wanapoandika. Pia tuna madirisha yanayoruhusu hewa safi kupenya ndani ya darasa.

Hii ni maktaba kubwa sana yenye meza na viti vingi, ambapo watu wanaweza kukaa na kusomea. Tunaona watu kadhaa wakisoma. Kwa umbali, tunaona rafu nyingi za vitabu, zenye vitabu vingi.

Hiki ni chumba cha kulala cha wasichana. Kuna vitanda, godoro, shuka na blanketi. Pia kuna mahali ambapo wanaeza kuweka mikoba yao. Kuna kabati ambapo wanaeka nguo zao, viatu na karai.

Huu ni ukumbi mkubwa wa kusomea uliojaa viti na viti hivi vina sehemu za kuekelea vitabu mtu anapoandika ama kudokeza. Katika ukumbi huu nyuma kabisa tunaeza kuona milango miwili ya kuingililia na kutokea na pia mbele tuna meza.

Hii ni chumba cha kulala chenye kitanda cha gorofa na vitanda vimetandikwa vizuri sana. Kando kuna kijimeza na kiti ambapo watu hukalia wakisoma pia kuna dirisha ambalo mapazia yake hayajafunguliwa.

Huu ni uwanja wa shule wenye bustani ya maua ya mviringo, katikati ya bustani kuna ubao ulioandikwa jina la shule na pia kuna mlingoti wa bendera. Tunamwona mwalimu akikuja, shule hii ina miti na maua yaliyopunguzwa vizuri, kwa umbali tunamwona mwanafunzi akielekea darsani.

Hiki ni chuo ambapo wanafunzi wanajifunza na wamekaa sakafuni. Mmoja wao ni kipofu na anatumia mfumo wa breli kusoma huku. wengine wakiandika. Pia wameiweka mikoba yao sakafuni.

Hapa Kuna wanafunzi kwenye chumba cha kusomea. Tunaweza kumuona mwanafunzi mmoja amesimama mbele akimkabidhi mwalimu, na anaonekana kumweleza mwalimu kitu kwa kutumia lugha ya ishara, huku wanafunzi wengine wakiwa wameketi.

Katika chumba hiki kuna watoto wanaoonekana kucheza na vizuizi. Nyuma ya chuma unaweza kuona kona ambapo wametundika begi zao na pia unaweza kuona kwamba wametundika nyota nzuri zenye rangi tofauti